Mwalimu mmoja akionekana kukagua kazi kwa wanafunzi wanaoonekana watu wazima, hii ikiashiria ni elimu ya watu wazima inayofanyika kwenye meza na madawati.

Watu wazima waliozunguka kwenye chumba mfano wa chumba cha semina, wakijifunza kwa mkufunzi aliyeko katikati yao huku mbele kukiwa na skrini, wakitumia kujifunza.

Watu wakiwa kwenye picha ya pamoja baada ya semina au mafunzo, wakiwa mbele ya bango la kwenye chumba kilichopangwa vizuri.

Mzee mmoja akiwafundisha wanafunzi wenzie watu wazima, ikionyesha ni mjadala wa watu wanaosoma elimu ya watu wazima.

Watu wazima wa kike na wa kiume; wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa, wakiwa wamevaa barakoa, ikionyesha wanapata mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu wengi wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekusanyika kwenye eneo mfano wa darasa; ikionekana kutolewa mafunzo ya elimu ya watu wazima

Watu wazima wakiwa kwenye chumba cha darasa wakijifunza elimu ya watu wazima, kuna wanawake wawili wako mbele mmoja akiandika ubaoni.

Watu wengi wakiwa wamekaa kwenye ukumbi kwenye semina ambapo msemeshaji amesimama mbele akiwahutubia wanaosikiliza kwa makini.

Mwalimu mmoja akikagua masomo aliyowafundisha kina mama na kina baba, ikiashiria ni elimu ya watu wazima kwenye darasa zuri lililo na madirisha, wakiwa na meza na madawati.

Kina mama mbalimbali waliovaa mavazi ya kiasili wakionyesha ujuzi wao wa ushonaji na watu wakiwapongeza kwa makofi.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa, wakisikiliza mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwa ameshika kompyuta mpakato akiitumia kuwafundisha.

Watu mbalimbali waliozunguka meza ya mtaalamu wa mambo ya umeme, wakitazama maonyesho ya taa mbalimbali za umeme injinia akitoa maelezo.

Watu waliozunguka katika meza katika chumba kinachoonekana kama eneo la vikao au mikutano, wakijadiliana na kusemezana mambo mbalimbali mbele yao kukiwa na mtu mwenye kompyuta mpakato.

Wanakijiji wakinamama wakiwa wanapokea mafunzo; yanayoonyesha ni mafunzo ya wataalamu wakiwa eneo la bustani ya mbogamboga. Hii inaonyesha ni mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu waliokaa kwenye eneo la wazi mfano wa bustani, wakipokea mafunzo mbalimbali, yanayoonyesha yanahusu masuala ya kilimo.

Mama mmoja aliyesimama mlangoni mwa eneo lionekanalo kama duka; linalouza vitu vya watoto, lenye michoro na picha mbalimbali za watoto.

Eneo la shule lenye mazingira mazuri na vifaa vingi vya michezo ikionyesha ni shule ya awali au shule ya watoto, na watoto wakiwa kwenye bembea wakifurahia mazingira.

Viti vyenye rangi nzuri ya njano, bluu na kijani vikitumika kama bembea kwenye eneo linaloonesha ni eneo la shule ya watoto.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye mjadala kwenye chumba kama eneo la kikao, ama mkutano wakijadiliana na kuwasilisha mawazo yao.

Watu waliozunguka meza wakionyesha kujifunza na kujadiliana, huku wameshika sampuli kifani wakielekezana namna inavyofanya kazi.

Watu waliopo katika chumba mfano wa hema, wakifundishwa na kupewa elimu na muwezeshaji aliyesimama mbele yao. Ni kinamama wenye watoto wakisikiliza kwa makini.

Watu walio keti kwenye chumba chenye shelfu na vitabu vingi, ikiwa ni mfano wa darasa, wakiwa kwenye viti na meza zao wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele yao.

Vijana wawili wakijadiliana na kuelekezana mambo kutoka kwenye kitabu, huku kukiwa na kompyuta mpakato; ikionyesha ni elimu ya chuo kikuu.

Watu waliopo katika mafunzo wakijifunza kwa kutazama na kuoneshana michoro na wakishirikiana na kushirikishana ujumbe wa wanachojifunza.

Watu wengi waliokaa na kusimama kwenye chumba, wakionyesha kujadiliana na kukubaliana jambo huku wakiwa wanacheza mchezo.

Mama mmoja mwenye mavazi ya asili ya kimasaai, akionekana ubaoni akijifunza kusoma na kuandika; hii inaonesha ni elimu yake watu wazima.

Akina mama wanaojifunza ufundi wa kushona nguo wakiwa na cherehani zao wakionyesha ustadi, huku mmoja akitazama na kujifunza kwa fundi mwingine.

Watu wengi waliokaa kwenye eneo la wazi linalotumika kama darasa wakionyesha kufanya mtihani kwa makini, hii ikiwa ni elimu ya chuo kikuu.

Chumba kikubwa mfano wa darasa walipo akina mama pamoja na akina baba watu wazima, ikionesha ni eneo yanayotolewa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Kijana akipokea cheti cha kitaaluma, ikionyesha ni siku ya mahafali na amepiga picha na mgeni rasmi, akimkabidhi cheti hicho.

Watu wazima walioizunguka meza wakionyesha kuwa ni waisilamu, wakijifunza mambo mbalimbali na hii ikionyesha ni elimu ya watu wazima.

Watu walioko kwenye chumba, wakionyesha ni wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa na kompyuta mpakato na vifaa vingine vya masomo, wakijadiliana na kujifunza. Hii ikionyesha ni elimu ya watu wazima.

Watu wengi waliokusanyika kwenye chumba mfano wa darasa wakimsikiliza muwezeshaji aliyesimama katikati yao akitoa mafunzo na hii ikiashiria ni elimu ya watu wazima.

Kina mama wakiwa wamekaa kwenye chumba mfano wa darasa wakiwa na madaftari yao, wakionesha mfano wa elimu ya watu wazima.

Watu wazima wakitazama kompyuta mpakato, wakijifuna matumizi ya teknolojia katika utoaji wa elimu.

Mwalimu mmoja aliyesimama mbele na picha na majarida, akiwafundisha kina mama ikionyesha hii ni elimu ya watu wazima.

Watu walio kwenye chumba mfano wa darasa, wakijifunza na mkufunzi aliyeko mbele akifundisha mafunzo kwa vitendo, huku akiwa na sampuli kifani mbalimbali.

Watu mbalimbali waliovalia barakoa wakiwa na viti katika eneo kama shamba la mahindi, wakijifunza na hii ikiashiria mafunzo yanayoendelea kuhusu kilimo.

Watu wazima wakiwa darasani, wakifundishwa na kujadili katika masomo lakini kwa kutumia vifaa vya kieletroniki kama kompyuta mpakato.

Kina mama watu wazima wakionekana kwenye madawati ya eneo mfano wa darasa, wakijifunza au kupokea elimu ambayo inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Watu wawili waliosimama kwenye eneo lenye miti mingi na uwazi mpana. Eneo zuri lenye utulivu na nyasi za kijani, wakijadili kitu kwenye kitabu kwa pamoja.

Watu wenye ulemavu waliokaa katika chumba, wakijifunza na kutazama semina ya mwezishaji anayetumia skrini ili kuweza kuwafundisha.

Vijana wa kike wakijifunza ushonaji wa nguo na wakitumia tepu katika kufanya vipimo. Wanashirikiana kwa furaha.

Watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti na watoto, wakiwa wanacheza kwenye mkeka kwenye chumba mfano wa darasa ikionyesha ni semina au mafunzo kwa watu wazima.

Watu wengi walioketi na wengine kusimama wakisikiliza na kujadili, ikionyesha ni elimu ya watu wazima na mezani kukiwa na madaftari na kompyuta mpakato.

Watu waliokusanyika kwenye chumba mfano wa darasa wakipokea mafunzo kwa mkufunzi aliyeko mbele anapoonyesha ni mfano wa elimu na mafunzo kwa watu wazima.

Watu wengi walioketi kwenye chumba mfano wa darasa wakiwa kwenye viti na meza na madawati, wakijifunza na hii ikiashiria ni elimu ya watu wazima.

Watu wengi watu wazima wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa wakiwa na madawati na madaftari juu yake wakijifunza, hii ikiashiria ni elimu ya watu wazima.

Watu wawili waliosimama mbele ya ubao, wakijifunza na kufanya tathmini ikionyesha ni elimu ya watu wazima.

Watu mbalimbali waliokaa kwenye chumba mfano wa darasa wakipata mafunzo mbalimbali, ikionyesha wanafanya mtihani kama elimu ya watu wazima.

Mama mmoja aliyesimama na watu wengine wamekaa kwenye mkeka, ikionyesha ni imani ya dini ya kiislamu, wakisikiliza maelekezo kutoka kwake; hii ikiashiria ni elimu ya watu wazima

Watu wakiwa kwenye meza na makaratasi makubwa yenye mchoro na maelezo, wakifuatilia kwa pamoja kuhusu michoro hiyo.

Eneo la mafunzo ya ufundi seremala ambapo watu wanajifunza na kufanya uengenezaji wa vifaa vya samani.

Watu wakiwa kwenye darasa wakiwa wamekaa kwenye viti kwa utulivu mkubwa, wakipiga makofi ikiashiria kupongeza au kukubaliana na jambo. Hii ikionyesha ni elimu ya watu wazima.

Watu walioshika cheti ikionyesha ni sherehe ya kuhitimu yaani mahafali, wakisheherekea na kupongeza kwa ufaulu.

Wanafunzi wa elimu ya juu ya chuo kikuu wakionekana kupitia mitihani, au kupitia majarida mbalimbali ya kielimu wakifanya kazi kwa kushirikiana.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa kwenye chumba mfano wa mkataba wakionyesha kujadili na kujifunza mambo mbalimbali kwa pamoja huku wakifurahia.

Watu wazima wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa, wakijifunza na kuandika kwenye madaftari yao, hii ikiashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa makamo wakiwa wameketi wakijadili, hii ikionyesha ni elimu ya chuo kikuu au chuo cha kati wakiwa kwenye mjadala.

Watu wengi wakike na wakiume wakiwa wanasikiliza kwa makini kwenye eneo mfano wa holi au darasa, wakipokea mafunzo yanayoashiria ni mafunzo ya watu wazima.

Darasa kubwa lenye watu wengi, wanaoonekana wakihudhuria mafunzo ya elimu ya watu wazima, kwa utulivu na kwa usikivu mkubwa.

Vijana Wa kike wakijifunza mafunzo ya ufundi vyerehani wakishirikiana kwa pamoja kupima nguo katika mafunzo hayo ya ushonaji.

Mwalimu mmoja akikagua na kuzungumza na wanafunzi walioko katika chumba mfano wa darasa wakijifunza elimu ya watu wazima, wakitazama kwa makini kile ambapo wanaelekezwa.

Watu wengi waliokaa kwenye chumba mfano wa darasa wakimsikiliza mkufunzi, aliyeko mbele yao akiwaelekeza vitu mbalimbali ikionesha hii ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume kutoka mataifa mbalimbali wakionekana kwenye chumba; kila mmoja akiwa mezani na kompyuta mpakato wakijifunza na kujisomea mambo yao.

Watu watatu mmoja akiwa katikati yao akiwaonyesha kitu kwenye kompyuta mpakato, huku wawili wakimsikiliza kwa makini, wakiwa wameketi sehemu kama ofisi ya walimu wa shule.

Mama mmoja akitazama jarida la watoto lenye kitabu chenye michoro mbalimbali ya watoto, huku nyuma yake kukiwa na pikipiki nyekundu.

Mama mmoja aliyebeba mtoto mgongoni, akijifunza lugha na kuandika katika ubao. Hii ikionyesha ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike wa umri wa makamo wakiwa kwenye eneo mfano wa darasa wakijadili na kujifunza. Hii ikiashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanaume wanne wakimtazama mwalimu mmoja aliyekuwa anawaonyesha mchoro kwenye chumba mfano wa darasa, hii ikiashiria ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa mataifa mbalimbali wakionekana kujifunza kwa makini na huku mmoja akiwa amenyoosha mkono, hii ikionesha ni elimu ya watu wazima.

Chumba mfano wa darasa chenye wanaume wengi waliokaa wakiwa wanajifunza, ikionesha ni elimu ya watu wazima wamekaa na kompyuta mpakato mezani kwao darasani.

Vijana mbalimbali wakijifunza na kusikiliza kwa makini kutoka kwa mtu wa makamo, anayewapa maelezo kuhusu jambo flani na wao wakiwa watulivu.

Kundi la watu wazima wakijifunza elimu ya watu wazima kwenye mduara, wakizunguka na kujadiliana.

Watu wengi waliokusanyika kwenye ukumbi wakionekana kujifunza na mwanamke mmoja amenyoosha mkono, kama sehemu ya kuchangia wazo lake huku wengine wakimsikiliza.

Watu wakiwa darasani kwenye mafunzo, wakitumia vifaa kwa ajili ya kujifunza na kuonyesha uelewa wao, wakijadiliana katika makundimakundi.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa, nyuma yao kuna ubao unaoonyesha majarida mbalimbali ya kitaaluma huku wao wakiwa na mchanganyiko wa asili ya wazungu na waafrika.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye chumba, mfano wa chumba cha kompyuta wakiwa wamezunguka eneo la ukutani na wengine wakiwa katikati kwenye meza wakijadiliana na kujifunza.

Watu wakiwa shambani wakijifunza kwa vitendo elimu ya kilimo katika shamba la kabichi la kijani kibichi kizuri.

Watu wengi wakiwa kwenye darsa wakijifunza wakiwa wamemakinika kunadika kwenye madaftari au karatasi, wakionesha wako kwenye mtihani na hawa ni watu wazima.

Wanawake wanne wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa wakiwa na tarakilishi mezani kwao, hii ikionyesha ni sehemu yanapotolewa mafunzo ya matumizi ya kompyuta.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa darasani wakifanya mitihani yao katika ukumbi mkubwa, wamekaa kwenye viti vyao kwa mpangilio mzuri.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamezunguka meza kwenye eneo kama mfano wa darasa wakijadili mambo mbalimbali, inaonyesha wanaweka hoja mezani na kuichambua. Hii ikionyesha ni elimu ya chuo kikuu.

Watu wawili waliopo kwenye chumba mfano wa maktaba wakijisomea na kujadili vitu kwenye kitabu kimoja, huku ikionyesha ni mazingira tulivu.

Watu wazima wakiwa kwenye darasa wakijifunza na wakiwa bize, makini na mambo yao kwenye madaftari. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wazima walioketi katika madawati sehemu ya darasa wakijifunza vitu, ikionyesha ni elimu ya watu wazima.

Chumba mfano wa darasa, chenye wanafunzi watu wazima wakijifunza na mwalimu akikagua ikionyesha ni elimu ya watu wazima.

Watu wazima wakike wanne na wa kiume mmoja wakiwa wameshika vyeti na kupiga picha mnato, inaonyesha ni vyeti walivyopewa kama pongezi.

Vijana wa kiume wakiwa mbele ya mchoro unao onyesha wanajifunza kwa vitendo, wakijadili na kuonyeshana vitu kwenye michoro hiyo ukutani.

Vijana wanaojifunza mafunzo ya ufundi wa vifaa vya kielektroniki, kwa kufanya majaribio katika kutengeneza kompyuta mpakato.

Wanafunzi mbalimbali wa elimu ya watu wazima, wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa, wakipokea maelekezo kutoka kwa mseminishaji.

Watu walio kwenye chumba maalum wakifanya mafunzo au semina ama warsha, wakimsikiliza na kuandika pointi mbalimbali hii ikionyesha ni mkutano wa ndani.

Watu wengi wamekusanyika kwenye eneo la wazi chini ya miti wakiketi kusikiliza kwa makini, ikionesha ni sehemu ya mkutano au semina kwa watu wazima.

Watu walioketi katika chumba mfano wa maktaba, kila mmoja akiwa kwenye kiti na meza yake akijisomea kwa utulivu; hii inaashiria ni sehemu ya maktaba ya kujisomea.

Vijana na akina mama wakisikiliza kwa makini, ikiashiria ni elimu na mafunzo kwa watu wazima wakiwa wanasikiliza kwa makini na kujadiliana.

Watu wakitazama tarakilishi ya mezani kwa umakini, ikionyesha wanajifunza jambo na kuonyeshana jambo kwenye kompyuta hiyo iliyoko mbele yao.

Watu wazima waliovaa sare sawa sawa zenye ranhi ya bluu bahari wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa, hii ikiwa ni ishara ya elimu ya watu wazima.

Vijana walioketi kwenye chumba mfano wa maktaba, wakiwa na kompyuta mpakato mezani, wakijadili na kushauriana mambo wanayojifunza.

Ukuta wenye maandishi ya kiingereza; yanayoonyesha siku saba za wiki, yakiwa yamechorwa kwa ustadi kwa ajili ya kujifunzia.

Vitabu mbalimbali vya masomo mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri, ikionyesha ni vitabu vya kiada kwa ajili ya wanafunzi.

Eneo zuri lenye mandhari nzuri ya viunga vilivyo zungukwa na maua ya kijani, yaliyo tunzwa vyema na kukatiwa vyema na miti mirefu iliyo nyooka vizuri ikionyesha eneo la mandhari nzuri.

Eneo lenye mandhari mazuri, mfano wa shule likiwa limepaki magari na wanafunzi waliovalia sare nzuri wakipita. Ikiwa linaashiria ni eneo la shule yenye ujenzi wa miundombinu ya kisasa.

Mwalimu mmoja akiwa ubaoni akiwafundisha watoto wadogo, hii ikionyesha ni darasa kwaajili ya masomo ya awali au shule ya msingi.

Mwalimu akizungumza na wanafunzi wakike wadogo waliovaa magauni ya zambarau na mashati ya njano, wakijifunza na wakimsikiliza kwa makini.

Kitabu cha shule kikionyesha picha mbalimbali na maelezo, zikitumika kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi, ili kuelewa zaidi wanachojifunza.

Mafaili mawili yaliyopangwa vizuri kwenye shelfu ya kabati linaloonekena kama ni sehemu ya ofisi, imewekwa juu ya kabati lililofungwa.

Ngazi zinazopandisha juu kwenye jengo refu la ghorofa zikiwa zimefanyiwa usafi na zikiwa pembeni ya bustani nzuri iliyokatwa vizuri.

Chumba kizuri mfano wa darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kisasa kwa wanafunzi hasa wa elimu ya chuo kikuu ukutani kukiwa na ramani ya dunia na chumba kinaonyesha mandhari mazuri.

Mtihani wa somo la hisabati ukionyesha picha mbalimbali na maswali mbalimbali ya hisabati ambayo yamesahihishwa na mwanafunzi amepata yote.

Eneo lenye mandhari mazuri kama eneo la shule; lenye bembea na michezo mbalimbali ya watoto, likiwa na utulivu kama sehemu ya shule ya watoto.

Walimu waliovalia beji, wakiwa na mitihani ikiwa kwenye bahasha, iliyofungwa vizuri na wakiendelea kuipakia na kuihakiki.

Chumba mfano wa darasa kinachotumika kama maabara kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wa masomo ya sayansi.

Mtu aliye katika chumba cha maabara akionesha kuwa na kemikali mbalimbali, akitumia utaalamu wake kuzichanganya. Hii ikionesha ni maabara ya sayansi.

Wanafunzi wakike walio valia mavazi ya orenji na daki bluu wakiwa kwenye chumba ikionyesha wanafanya mtihani wakiwa wamebana nywele zao wengine wamenyoa.

Mmama mmoja akikabidhiwa kabrasha linalotolewa kwenye boksi, ikionesha ni makabidhiano ya nyaraka huku wengine wakiendelea kuyafungua makboksi mengine, na mwingine akishikilia nyaraka nyingine.

Kitabu cha sekondari cha wanafunzi wa kidato cha tatu cha somo la sayansi la kemia, likionyesha picha ya maabara ya kisasa.

Kava la kitabu cha sekondari iliyoandikwa kwa maneno ya kingereza yanayomaanisha ni kitabu cha bailojia kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha nne. Kina picha ya mwanafunzi aliyeko maabara akipokea maelezo mbalimbali.

Wanafunzi waliokaa kwenye madawati wanaonekana kufanya mitihani, na kusimamiwa na jopo la walimu waliovaa barakoa. Inaonekana kuna wasimamizi wengi wakisimamia mitihani hiyo.

Kabati kubwa lenye vitabu na machapisho mbalimbali na mtu akiwa anapanga vitabu kwenye shelfu za kabati hilo.

Chumba kizuri kikionesha ni mfano wa maabara ya vitendo, iliyopangwa vizuri ikiwa na mabomba kwa ajili ya mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wa sayansi.

Chumba kinachoonekana kama bweni la wanafunzi wa sekondari au shule ya msingi, lililo na vitanda vya juu na chini,; ikiashiria ni sehemu wanafunzi hutumia kama bweni.

Eneo zuri lenye kamba iliyoanikwa nguo za bluu, ikionyesha ni eneo la shule lina majengo yaliyo nakishiwa vizuri na bati za kijani.

Mwanamke mmoja anayeonekana ni kama mwalimu akimsahihisha kijana kwenye kitabu au daftari, akimuonyesha makosa yake. Hii ni ishara ya elimu ya watu wazima.

Chumba kikubwa kilichoandaliwa vizuri kutumika kama maabara kwa ajili ya mafunzo kwa wanafunzi wa sekondari, wanaosoma masomo ya sayansi.

Ukumbi mzuri wa mikutano uliopambwa na viti vizuri vya rangi ya bluu, na mezani kukiwa na kompyuta mpakato kwa ajili ya wahudhuriaji.

Jengo kubwa mfano wa holi likiwa na vyumba mbalimbali ikionyesha ni sehemu ya darasa lenye mandhari mazuri na eneo zuri la pakingi.

Mwalimu ameketi kwenye meza akisahihisha madaftari ya wanafunzi wake, inaonekana ni elimu ya shule ya msingi, mwalimu anayo madaftari mengi mezani kwake.

Chumba mfano wa maabara kilichonakshia na meza na matenki kwa ajili ya mafunzo ya maabara, kwa wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi.

Watu wa makundi mbalimbali wakiwa darasani kwenye maktaba wakijifunza na kujadiliana katika vikundi, mbele yao kukiwa na skrini kubwa ya kujifunzia.

Wanafunzi wakiwa kwenye mtihani kwenye jengo zuri lenye mwanga wa kutosha, linaloonyesha miundombinu ya kisasa ikionyesha ni elimu ya juu.

Vijana wa wakike na wakiume wakiwa wamekaa eneo la nje wakiwa na kompyuta mpakato mezani, wakionyesha kujadiliana kama sehemu ya masomo kwa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu.

Watu wengi walio kusanyika kwenye chumba mfano wa darasa wakijifunza mambo mbalimbali na mwalimu akitumia projekta kuonyesha wanayo jifunza.

Kina dada watatu waliovalia sare nzuri za kupendeza, wakiwa wanamnyoa mkaka aliyekaa kwenye kiti; ikionyesha ni mafunzo ya ufundi kunyoa kwa wanawake.

Mwalimu aliyevaa nguo nyeusi akionekana kufundisha darasa la wanachuo wanaoonekana kuwa ni wanafunzi wa elimu ya juu, huku mbele yake kukiwa skrini ambayo anatumia kuonyeshea mafundisho yake.

Vijana wawili wakitazama kompyuta iliyoko mbele yao, wakitazama na kujifunza. Hii ikionyesha ni chumba kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kompyuta.

Vijana wa kike na wa kiume wanaomsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao anayeonekana ni mwalimu, akifundisha ikiashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu saba wa kike na wa kiume, wakisimama na wengine wamekaa, wakitazama katika kompyuta mpakato, ikionyesha ni sehemu ya mafunzo ya watu wazima.

Watu wengi wa kike na wa kiume walioko kwenye holi kubwa la kisasa, linaloonyesha ni sehemu ya ukumbi mkubwa unaotumika kwa ajili ya mafunzo na elimu ya chuo kikuu.

Mwalimu aliyesimama mbele ya ubao akiwafundisha wanafunzi waliovaa magauni ya rangi ya zambarau na masharti ya njano wakijifunza kwa umakini.

Vijana wakike na wakiume wakisikiliza kwa makini semina katika darasa au chumba kikubwa, wakimsikiliza msemaji aliyeko mbele yao.

Watu wengi wakiwa darasani kwenye chumba kikubwa kwenye mpangilio mzuri wa viti, wakijifunza na hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Watu wengi waliokusanyika kwenye chumba mfano wa darasa, wakijifunza na kusikiliza kutoka kwa mkufunzi aliyeko mbele yao, akiwahutubia na kuwaelekeza mambo mbalimbali.

Vijana wa chuo kikuu wakionekana kujadili mambo ya masomo kwa furaha, huku mmoja akiwa ameshika kompyuta mpakato na wengine wakiwa na madaftari yao.

Mwanamke mmoja akiwa anatabasamu kwenye mazingira ya ofisi, mezani akiwa na vifaa vya ofisi na nyuma yake kukiwa na makabati, ikionyesha ni mazingira ya ofisini.

Wahitimu wa chuo kikuu wakiwa kwenye sherehe ya mahafali wamepiga picha ya pamoja wakike na wakiume wakiwa wamerusha kofia zao juu ikionyesha wanafurahia uhuzulio la mahafali.

Wanafunzi waliokaa kwa utulivu, wakimsikiliza mwalimu kwenye meza zao wakiwa na kompyuta mpakato, ikionyesha ni elimu ya chuo kikuu.

Mama mmoja aliyesimama mbele ya chumba kionekanacho ni chumba kwa ajili ya mafunzo ya kompyuta, akiwafundisha wazee ikionyesha ni elimu ya watu wazima.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa, wakifanya mtihani katika mpangilio mzuri.

Watu mbali mbali walioketi kwenye ukumbi mkubwa wenye kompyuta na meza mbali mbali, ikionesha ni sehemu ya elimu ya chuo kikuu wakijifunza na wakiwa bize na makini na masomo yao.

Wanafunzi wa kike waliovaa sare nzuri za kupendeza za rangi ya machungwa wakimsikiliza mwalimu anayefundisha, na ukutani kukiwa na picha za michoro mbalimbali ya kielimu ikionyesha ni mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wakitumia kompyuta mpakato wakikaa kwenye meza makundi kwa makundi wakijifunza. Hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume wakionekana kujadili huku wakiwa wameshika vifaa vya masomo kama kompyuta mpakato na Notebook ikionyesha ni elimu ya chuo kikuu.

Watu wengi walio kwenye chumba mfano wa darasa wakijifunza na kusikiliza kwa mkufunzi, hii ikionyesha ni elimu ya watu wazima au elimu ya chuo kikuu.

Mwalimu akielekeza wanafunzi watu wazima waliokaa kwa mzunguko wakisikiliza kwa makini, wakiwa na vifaa mbalimbali kwenye meza yao.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa wanafanya mazoezi ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, ikionyesha kuwa wamejifunza na kuelewa.

Kijana mmoja anayejifunza ufundi akiwa katika karakana ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, akiwa anaendelea kuongeza ujuzi wa ufundi wa vifaa.

Watu wanne waliosimama kwenye chumba kipana wakiuangalia mtambo wa kitaalamu kwa ajili ya matumizi mbalimbali, mmoja ameshika bomba na kuwaelekeza wenzake mtambo unavyotumika.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya daki bluu akionyesha kuwa kwenye karakana inayotoa mafunzo ya ufundi wa vifaa vya umeme na kielektroniki

Wanafunzi wakiwa bize katika maabara ya mafunzo ya ufundi wa vifaa vya kielektroniki; kila mmoja akiandika, kuchora na kutazama vifaa hivyo.

Kijana mmoja akiwa na chuo na chombo cha kielektroniki, ikionyesha yuko kwenye chumba kinachotumika kwa ajili ya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki.

Fundi wa makenika akionekana kufanya ufundi kwenye gari, akiwa amevalia mavazi ya daki bluu na akionyesha utalamu wake kutengeneza.

Vijana waliovalia mavazi mazuri ya ufundi, wakiwa kwenye chumba kama karakana ya ufundi wakijifunza matengenezo ya vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi walio katika chumba mfano wa darasa, wakitumia tarakilishi wakitazama kwa makini na kujifunza na kutumia kwa ajili ya masomo.

Vijana walio valia mavazi ya kiufundi wakiwa kwenye chumba mfano wa darasa, wakiwa na mitambo mbalimbali ya kujifunza ufundi mbalimbali wa kieletroniki.

Karakana ya utengenezaji wa magari inaonyesha watu wakiwa katika mafunzo ya utengenezaji wa magari, wakikagua gari lililopo katika matengenezo.

Vijana wanaosoma masomo ya ufundi wakiwa wanajifunza na kufanya mazoezi ya kujifunza vifaa vya kieletroniki.

Chumba maalumu cha mafunzo ya ufundi wa vifaa vya kielektroniki au tehama, kikiwa na vijana wanaotengeneza vifaa mbalimbali.

Chumba maalumu cha mafunzo na ufundi stadi, kwa maeneo ya kieletroniki kukiwa na wanafunzi waliovalia sare na wakijifunza kwenye chumba hicho.

Vijana waliovalia mavazi nadhifu ya rangi ya "dark blue", wakipokea maelekezo kutoka kwa mtaalamu, wakiwa kwenye chumba mfano wa karakana.

Vijana waliovaa mavazi nadhifu wakitumia tarakishi kwenye sehemu kama chumba cha mafunzo, ikionyesha ni mafunzo ya utumiaji wa kompyuta.

Vijana wakiwa makini katika chumba mfano wa darasa, ambalo linatumika kwaajili ya mafunzo ya matumizi ya vifaa hasa vya kielektroniki na umeme.

Wanafunzi wa masomo ya sayansi wakimsikiliza mwalimu anayewaelekeza na kutazama vifaa mbalimbali kwenye meza zao, hili ni eneo la maabara.

Vijana waliovalia mavazi ya dark blue wakiwa nyuma ya tarakilishi zao, katika chumba kionekanacho kutumika kwa mafunzo ya matumizi ya kompyuta.

Wanawake wawili wakiwa na vifaa vya kielektroniki vya umeme, wakionyesha wapo kwenye karakana inayotoa mafunzo kwa watu wazima kuhusu matengenezo ya vifaa vya umeme.

Mtu aliyevalia mavazi kama mtaalamu akiwa kwenye chumba chenye mitambo mingi, na akibonyeza mmoja ya mtambo akionyesha kuutumia kwa ufanisi.

Vijana wanaojifunza masomo ya ufundi wakifanya majaribio katika karakana ya ufundi wa vifaa vya kielektroniki, wakiwa wamevaa mavazi ya daki bluu.

Wanafunzi wa ufundi waliovaa mavazi mazuri ya rangi ya daki bluu mfano wa ovaroli, wakiwa kwenye kipindi juu ya meza kukiwa na karakana ya kujifunza vifaa vya kieletroniki, wakionyesha kuwa ni mafundi umeme na vifaa vya mitambo.